Eneo la soko au mahali pa kukusanyia mazao ambao kuna rundo kubwa la ndizi mbichi za kijani zikiwa zimetapakaa chini. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya kazi labda wakipangusa kuuza au kusafirisha ndizi hizo.

Inaonyesha mwaume mzima akiwa amevalia kofia nyeupe na shati ya buluu, akishughulika na mmea unaofanana na mgomba au mti mwingine wa ndizi. Anaonekana akichunguza, au kutengeneza kitu kwenye shina au jani kubwa la mmea huo, huku akitabasamu na kuonekana mchangamfu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti mingine yenye majani mengi, ikionyesha kuwa yuko katika eneo la mmea mingi.

Shamba kubwa la migomba. Migomba hiyo imepangwa kwa mistari, na kila mgomba una vichala vya ndizi changa, ambazo bado ni za kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa mwekundu na majani ya migomba ni mabichi sana, yakionyesha ukuaji mzuri na afya ya mimea.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa shambani au mkulima, amesimama kati ya shamba la migomba. Mtu huyu amevaa kofia nyekundu na shati nyekundu, akitazama mbele kuelekea safu ya migomba iliyojaa ndizi mbichi. Migomba hiyo inaonekana kuwa imekomaa na imebeba matunda mengi.

Mwanamme akiwa ameshika mkungu mkubwa wa ndizi, huku mikungu mingine ikiwa imelala chini karibu nayo, inaonekana kama iko sokoni au sehemu ya kuuza matunda, nyuma yake kuna majengo na gari ndogo .

Picha hii inaonyesha mwanaume aliye simama karibu na ng'ombe mweusi na mweupe, anayefanana na ng'ombe wa maziwa. Mwanaume huyu amevaa fulana nyeupe, suruali ya jeans na buti ndefu nyeupe . Ng'ombe amefungwa minyororo na inaonekana kumwaga kitu kutoka kwenye chuchu zake. Lakini ni maziwa au maji. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ni zizi ama shamba la ng'ombe.

Safu ya ng'ombe weusi na weupe wakila malisho kutoka kwenye hori la kulishia. Mtu mmoja anaonekana akiwa juu ya hori, akionekana kuwatunza au kuwaongezea chakula. Ng'ombe wako katika banda lenye paa likionyesha kuwa wamefugwa na kutunzwa vizuri.

Lori la kusafirisha maziwa ambalo linaoeneka kuwa likipakiwa kupakua maziwa kutoka kwenye mitungi mikubwa ya chuma. Kuna watu wawili wakiwa karibu na lori hilo mmoja akiwa anajishughulisha na mitungi hiyo. Hali inaona picha ya shughuli za kila siku za usafirishaji au na usambazaji wa maziwa labda kutoka kwa wakulima wa maziwa kuenda kwa ndani au kituoni cha kukusanya.

Ndama wawili wenye rangi ya kahawia wamesimama kwenye njia nyembamba, labda mbele ya lango au eneo la kufugia wanyama. Ndama wa kwanza yuko karibu na camera , na anaonekana kunywa maji au amemwagikiwa na maji, kama inavyoonekana kutokana na unyevunyevu chini yake. Nyuma yake kuna ndama mwingine. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa shamba au zizi, na kuna muundo ya uzio na ardhi wazi.

Ng'ombe kadhaa ndani ya zizi au banda. Baadhi ya ng'ombe wamelala kwenye nyasi kavu au majani yaliyotapakaa chini huku wengine wakionekana wamesimama au wameegemea kando. Yaonekana kama sehemu ya shamba la ng'ombe.

Rundo kubwa la ndizi za kijani kibichi zikiwa zimewekwa chini. Zinaonekana kama zimetoka kuvunwa. Nyuma ya rundo hilo la ndizi, kuna mwanaume aliyevaa fulana ya kijivu na suruali ya samawati akisimama karibu na miti au gogo. Mandhari ya nyuma yanaonekana miti au mimea mingine kuonyesha kuwa eneo hilo ni shamba la ndizi au eneo la kilimo.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu akiwa amechuchumaa kando ya mimea inayoonekana kuwa ya mahindi, amejificha kidogo ndani yao na anaonekana kufurahia anachofanya ,hali hii inaashiria kazi ya kilimo au bustani na furaha ya kufanya kazi na ardhi.

Mwanamke anayeweza kuwa mfanyakazi katika kiwanda cha usindikaji maziwa au kituo cha kusanya maziwa akiwa amevalia koti jeupe la maabara na wavu ya nywele. Anaonekana akimimina maziwa au kiowevu kingine cheupe kutoka kwenye chombo kikubwa cha alumini kwenda kwenye chombo kidogo.

Shamba la migomba ambapo migomba kadhaa zimepandwa kwenye ardhi yenye rangi ya udongo mwekundu. Ardhi karibu na kila mgomba imeundwa kwa matuta au mashimo madogo labda kusaidia kuhifadhi maji. Nyuma ya migomba kuna mimea mingine na miti ikionyesha mazingira ya kilimo au bustani.

Wanaume kadhaa wakiwa kwenye mazingira yanayoonekana kama kiwanda au kituo cha kusindika maziwa. Mbele mwanaume aliyevalia kofia nyekundu na shati la bluu anaonekana akimimina kioevu cheupe na kinachoonekana kuwa maziwa kutoka chombo kikubwa hadi kwenye mashine. Nyuma yao kuna vyombo vingine vikubwa vya chuma ambavyo kwa kawaida hutumika kuhifadhi au kusafirisha maziwa.

Mwanaume akiwa ameketi chini na kukamua ng'ombe kwa mkono. Ng'ombe huyo ana rangi nyeusi na nyeupe. Mwanaume huyo ameshika ndoo nyeupe na anaonekana akichota maziwa kutoka kwenye chuchu za ng'ombe. Ng'ombe mwingine anaonekanakwa mbali nyuma. Mazingira yananonekana kuwa zizi la ng'ombe lilioonyesha shughuli za ufugaji wa ng'ombe wa maziwa nchini.

Shada kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zikining’inia kutoka kwenye mmea wa ndizi. Zinaonekana zikiwa bado hazijaiva na ziko shambani. Majani makubwa ya mmea wa ndizi yanaonekana nyuma ya kuwa shada hilo.

Mtu amevaa kofia ya pikipiki na koti jeusi akimimina maziwa kutoka kwenye ndoo ya kijani kibichi, kwenye moja ya ndoo nyeupe zilizopangwa nyuma ya gari ndogo la kubeba mzigo. Ndoo hizo zinaonekana kuwa zimejazwa na maziwa na baadhi zimeandikwa namba .

Picha inaonyesha sehemu ya mmea wa mahindi ulio kwenye shamba. Majani ya mahindi yanaonekana kuwa na unyevu au umande, hali inayoweza kuonyesha kuwa picha ilipigwa wakati wa asubuhi au baada ya mvua kunyesha.

Mwanamke amesimama katika eneo la shamba, pengine shambani kwake au shamba la jirani. Nyuma yake kuna miti ya migomba na nyumba ya matofali. Sehemu ya shamba inaonekana kuwa imelimwa hivi karibuni huku sehemu nyingine ikiwa na mimea michache.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mwanamke amevaa ovaroli ya bluu na ana kifaa cha kunyunyuzia mgongoni mwake, anaonekana akinyunyuzia mnyama ambaye ni ng'ombe. Aliyefungwa kwenye kizimba au uzio wa mbao. Kitendo hiki kina ishara utoaji wa matibabu au kinga dhidi ya wadudu au magonjwa kwa wanyama.

Inaonyesha makopo kadhaa makubwa ya maziwa yaliopangwa mbele ya jengo fulani. Inaonekana kama sehemu ya biashara ya maziwa au kituo cha kukusanya maziwa. Kuna watu wawili wanaonekana wakiwa ndani au karibu na jengo hilo wakishughulika na kitu fulani.

Watu wawili wakiosha ng'ombe. Huenda ni kama ajili ya usafi au matibabu. Ng'ombe huyu amefungua kwenye fremu maalum ya chuma. Na mmoja wa mtu anatumia bomba la maji kumwosha mambo huyu kwa mwingine akishikilia bomba. Hii inaweza kuwa sehemu ya utaratibu wa afya au mifugo au maandalizi ya ng'ombe kwa ajili ya jambo fulani.

Inaonyesha mimea midogo ya migomba, iliopandwa kwenye mifuko nyeusi ya kitalu na ikiwa na majani mabichi yenye afya. Inaonekana ni kama bustani ya kitalu ambapo mimea inatunzwa kabla ya kupandwa mashambani.

Sehemu ya mfumo wa kukamilisha maziwa ya ng'ombe, unaotumia mashine, Kuna vyombo viwili vya plastiki vilivyo wazi vilivyojaa maziwa meupe, vikiwa vimeunganishwa na mrija na vifaa vingine vya kukamulia. Ng'ombe wanaweza kuonekana kwa umbali nyuma, wakionyesha kuwa maziwa hayo yanatoka kwao.

Mwanamke huenda mfanyibiashara akiuza ndizi nyingi zilizopangwa kwa rundo kwenye soko. Anaonekana amevaa fulana nyekundu na kitambaa kichwani. Nyuma yake kuna wauzaji wengine na bidhaa zingine. Soko linaonekana kuwa pahali penye shughuli nyingi.

Shamba lenye udongo mwekundu uliolimwa upande wa kulia ukiwa umetofautiana na sehemu yenye nyasi na mimea mingine ya kijani kibichi upande wa kushoto. Nyuma ya shamba kuna miti ya ndizi na mimea mingine mingi ya kijani. Ikiashiria mandhari ya kilimo au mashamba.

Mwanaume akiwa amesimama karibu na mti wa ndizi uliojaa ndizi yaliyoiva. Mwanaume huyu amevaa shati ya samawati na kofia ya samawati na anaonyesha tabasamu huku akionekana akiguza au kukagua rundo la ndizi za rangi ya dhahabu. Nyuma yake kuna majani mengi ya migomba kuashiria kuwa yuko kwenye shamba la ndizi au bustani.

Mtu akitumia mfereji kunyunyuzia ng'ombe maji ng'ombe ambaye anaonekana kuwa rangi nyeupe na kahawia. Wako ndani ya banda la ng'ombe au zizi. Na ng'ombe wengine wanaonekana nyuma. Inaonekana kama shughuli ya usafi au utunzaji wa ng'ombe.

Miti mwili ya migomba yenye matunda mengi. Ndizi hizo zinaonekana kuwa za njano. Zikiashiria ziko tayari kuliwa. Mazingira yanaonekana kuwa shamba, migomba, au bustani.

Shina la ndizi lenye ndizi nyingi ambazo bado hazijaiva zikiwa kwa rangi za kijani kibichi. Ndizi hizo zimepangika vizuri kwenye mashada kadhaa zikining'inia kutoka kwenye miti wa ndizi. Majani makubwa ya kijani kibichi ya miti kwa ndizi, yaonekana pembeni mwa nyumba yakionyesha kuwa ndizi hizi ziko shambani au bustani.

Inaonyesha ng'ombe wa rangi ya kahawia nyepesi amelala chini kwenye shamba lenye nyasi akionekana akipumzika au kulala. Ng'ombe mwingine anayeonekana kwa sehemu pia amelala nyuma. Ng'ombe aliye mbele ana kengele shingoni mwake. Nyasi ni ya kijani kibichi ikionyesha mazingira ya malisho.

Pikipiki likiwa limebeba vyombo vingi vya chuma vinavyofanana na mkebe wa maziwa. Dereva wa pikipiki anaonekana akiwa amevalia kofia ya chuma na mavazi ya kawaida. Nyuma ya pikipiki kuna barabara na magari mengine.

Ng'ombe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ya kukamulia. Ng'ombe huyo ana rangi nyeusi na kahawia au nyeupe na anaonekana kusimama kwenye sakafu ya zege. Kuna vifaa vya kukamulia vimeunganishwa kwenye chuchu za ng'ombe. Nyuma ya ng'ombe wa mbele kuna ng'ombe mwingine anaonekana sehemu tu. Mazingira yanaonekana kuwa ya ndani labda ghalani ya kukamulia maziwa.

Mkono ya mtu ikishika gunzi la mahindi inaonekana kama anadondoa mahindi hiyo na magunzi mengine mengi yakiwa yamekusanywa chini. Inaonekana kama shughuli ya kuvuna au kukausha mahindi.

Rundo kubwa la marobota ya nyasi zilizobanwa zikiwa zimepangwa kwa utaratibu ndani ya ghala au store . Nyasi hizo zinaonekana kuwa mpya na zina rangi ya kijani kibichi. Zimepangwa juu ya paleti za mbao.

Shamba la migomba lililopangwa vizuri. Kuna safu ndefu za migomba zenye majani mabichi baadhi ikiwa na ndizi mbichi zinazoning'inia. Njia ya udongo inaonekana katikati ya safu za migomba ikipita katikati ya shamba. Hali ya hewa inaonekana kua ya jua na mimea inaonekana kustawi vizuri.

Shamba la kisasa la ng'ombe wa maziwa ambapo ng'ombe kadhaa wananyanyuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Mtu mmoja anayeweza kuwa mfanyikazi wa shamba amevaa nguo za kazi na buti. Anaonekana akisimama chakato kwa kukamua maziwa. Ng'ombe wamesimama kwenye vibanda maalum vinavyotumika kwa ajili ya kukamua.

Mkono wa mtu ukiinua mkungu mrefu wa ndizi, ambazo ziko katika hatua mbalimbali za kukomaa. Sehemu ya juu ya mkungu ina ndizi za kijani kibichi, na baadhi zikiwa zimeanza kugeuka njano. Huku ndizi za chini zikiwa za kijani kabisa.

Shamba, lenye mimea midogo ya migomba iliyopandwa katika safu. Majani ya migomba bado michanga na yenye rangi ya kijani kibichi yakionyesha ukuaji mpya. Udongo unaonekana kuwa umelaliwa vizuri kwa kilimo. Kuna miti midogo au gogo imetumiwa kama kikemeo kwenye mistari ya mbele.

Migomba ya ndizi au rundo la ndizi ambazo zimepangwa kwa umbo la koni au mlima zikiwa zimetulia wima. Ndizi hizo zote ni za rangi ya kijani kibichi zikionyesha bado hazijaiva. Mandhari nyuma yanaonekana kama shamba au eneo la kilimo.

Ngombe kadhaa wenye rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa wamefungiwa katika eneo la wazi linaloonekana kuwa zizi au shamba la ng'ombe. Ng'ombe hao wamesimama kwenye udongo, na kuna miundo ya chuma inayofanana na vizimbi au sehemu ya kufungia wanyama nyuma yao. Inawezekana ng'ombe hawa ni wa aina ya friesian , wanajulikana kwa rangi zao za pekee au usajili wa maziwa

Inaonyesha watu wawili, labda wafanyikazi, wakiwa wamevaa nguo nyeupe na kofia za nywele, wakifanya kazi kwenye mashine fulani. Inaonekana kama mazingira ya kiwanda au maabara kutokana na mavazi na vifaa vilivyopo. Mmoja wao ameshikilia kitu kama container au mfuko mweupe.

Mtu anayeonekana kuwa mfugaji akinyunyizia dawa ng'ombe, aliye mweusi na mweupe. Mtu huyu amevaa mavazi ya kujikinga ya manjano na begi ya kunyunyuzia maji ya dawa mgongoni. Ng'ombe amesimama ndani ya uzio wa mbao. Kunyunyizia dawa kunaweza kuwa kwa madhumuni ya kutibu wadudu, kutibu magonjwa au usafi wa jumla wa mifugo.

Mwanaume akikamua ng'ombe wa maziwa kwa mkono. Mwanaume huyu amevaa kofia ya blue na nguo nyepesi, na ameketi chini karibu na ng'ombe mweusi na mweupe. Anatumia ndoo ndogo ya chuma kukusanya maziwa yanayotoka kwenye chuchu za ng'ombe.

Mtu amesimama karibu na mti wa ndizi mwenye ndizi zinazoonekana kukomaa. Sehemu ya chini ya mti wa ndizi inaonekana kuwa na udongo mwekundu na nyuma ya mtu huyu kuna nyasi na miundo fulani ya mbati. Inawezekana mtu huyu anavuna ndizi au anazikagua.

Mtu anayeonekana kuwa mchungaji au mfugaji akiwa amesimama karibu na ng'ombe kadhaa waliofungwa ndani ya zizi la mbao. Mtu huyu amevaa kofia ya samawati, koti la samawati na kijivu, suruali nyeupe na buti za kijani kibichi. Anaonekana akishikilia fimbo ndefu ya mbao.

Mwanaume anaye tabasamu akiwa anainunua mtungi mkubwa wa chuma, na kumwaga maziwa kutoka humo. Maziwa hayo yanaonekana kumwagwa kwenye chombo kingine kisichoonekana wazi. Nyuma yake kuna mitungi mingi ya chuma iliyopangwa, ambayo kwa kawaida hutumika kusafirisha na kuhifadhi maziwa. Mandhari yanaonyesha hali ya hewa au mawingu, na miti kwa umbali.

Mfuko wa chakula cha ng'ombe kimalala sakafuni. Nyuma ya mfuko huo kuna ng'ombe kadhaa ndani ya zizi wakila nyasi au chakula kingine. Baadhi ya ng'ombe hao ni weusi na weupe na wanaonekana wanakula kwa utulivu. Picha inaashiria shughuli za ufugaji ng'ombe.

Duka la matunda au soko likiwa na ndizi nyingi za aina tofauti zilizoning'inia au kupangwa katika sehemu ya kushoto, kuna ndizi mbichi za kijani kibichi . Katikati kuna ndizi zilizoiva zikining'inia. Kwa nyuma kuna matunda mengine yanayoonekana.

Ng'ombe akikamuliwa maziwa kwa kutumia mashine yake sasa. Ng'ombe huyo ana rangi nyeupe na madoa meusi, na amesimama ndani ya kizimba au eneo maalum ya kukamua. Chini ya ng'ombe kuna ndoo kubwa ya chuma, ambao ni sehemu ya mashine ya kukamulia, iliyounganishwa na bomba zinazoelekea kwenye chuchu za ng'ombe. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamejengwa kwa ajili ya shughuli za ufugaji.

Mwanamke aliyevaa nguo ya kitamaduni anakamua ng'ombe. Amekaa chini na anashikilia chombo cha kusanyia maziwa wakati maziwa yakimiminika kutoka kwenye chuchu za ng'ombe.Ng'ombe ni wa rangi ya kahawia. Mazingira yanaonekana kuwa ni ya mashambani au kijijini na udongo wenye rangi wa kahawia.

Boma kubwa la kisasa la ng'ombe ambapo ng'ombe wengi wao wakiwa wa rangi nyeusi na nyeupe. Wamepangwa kwenye vibanda maalum, wanakula malisho kutoka kwenye vyombo vilivyo mbele yao. Jengo lina paa la chuma na nguzo imara zimeshikilia paa. Watu kadhaa huenda wafanyikazi wa shamba wanaonekana wakitembea miongoni mwa ng'ombe.

Mtu akikamua maziwa kutoka kwa ng'ombe. Mtu huyo amekaa chini na anashikilia ndoo yake ya chuma kukusanya maziwa. Inaonekana kama shughuli ya kawaida ya ukamuaji katika jiji au shamba la maziwa.

Hili ni shamba la migomba linalo miti mingi ya migomba. Migomba hii imepangwa kwa mpangilio ikiwa na majani mabichi mengi. Inaonekana kama shamba kubwa la kibiashara la ndizi.

Migomba yenye ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi, zimeungana katika vishada vikubwa. Vikining'inia kutoka kwenye mti wa migomba, yanaonekana kama shamba la ndizi. Labda tayari kuvuna au baadaye. Bado hazijakomaa kikamilifu.

Inaonesha kuwa kuna rundo la ndizi ambazo bado hazijaiva, zikiwa na rangi ya kijani kibichi. Zinatundikwa kwenye mti na majani ya kijani yanaonekna nyuma.

Mwanaume akikamua ng'ombe maziwa. Mwanaume huyo amechuchumaa chini huku akishikilia ndoo ya buluu chini ya chuchu ya ng'ombe. Ng'ombe huyo anaonekana kusimama kwa utulivu. Mandhari ya nyuma inaonyesha ardhi kavu na mimea michache.

Vijana kadhaa huenda wanafunzi wakipanda ndizi katika udongo mwekundu wakiwa wamevalia sare za nguo zinazofanana. Kuna mimea mingine na miti kwa nyuma, ikionyesha mazingira ya nje labda shule au katika bustani.

Mkungu wa ndizi nne. Zikiwa zimeiva, na zina rangi ya njano. Zimepangwa kwa usawa na zinaonekana safi na tayari kuliwa. Mandhari ya nyuma ni meupe, ikifanya ndizi zionekane wazi na kuvutia.

Inaonyesha kishada cha ndizi mbichi zikiwa bado zimeunganishwa kwenye mgomba au mmea wa ndizi. Zimezungukwa na majani makubwa ya kijani kibichi ya mmea wa ndizi.

Shamba la migomba lenye miti mingi ya migomba, udongo unaoonekana kuwa wekundu ambao ni wa kawaida katika maeneo mengi ya kilimo nchini Kenya. Baadhi ya migomba ina majani makubwa na kuna dalili za majani yaliyonyauka au yaliyookotwa chini ikionyesha kuwa shamba hili linaweza kuwa inatunzwa au linavunwa. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua kali.

Mwanamke aliyesimama katikati ya kiasi kikubwa cha ndizi mbichi ambazo zimepandwa kwa wingi chini. Anaonekana kuwa katika shamba la ndizi huku miti ya ndizi ikionekana nyuma. Anatabasamu akionyesha kuridhika au fahari na mavuno.

Shamba la ndizi lenye miti mingi ya ndizi yenye majani mabichi. Baadhi ya ndizi zikiwa bado hazijaiva zikining'inia, kuna njia ya udongo inayoonekana kupitia katikati ya shamba na upande mwingine wa njia kuna mimea au misitu mingine.

Mwanaume akikamua ng'ombe. Mwanaume huyo amevalia nguo ya kijani na buti nyeusi na anaonekana kukaa chini huku akishika chuchu za ng'ombe. Ng'ombe huyu ana rangi ya kahawia na nyeupe na anaonekana kuwa ndani ya zizi au banda la wanyama. Mazingira yanaonekana kuwa ya shamba au eneo la ufugaji.

Mwanamke akikama ng'ombe kwa mkono. Mwanamke huyo ameketi chini karibu na ng'ombe. Anashikilia chupa au mtungi mdogo wa maziwa akikamua ng'ombe moja kwa moja.Ng'ombe huyo ana rangi ya nyeupe na nyeusi. Eneo linaloonekana kuwa shamba au eneo la maziwa lenye nyasi.

Inaonyesha mkulima anayeonekana kuwa mwanaume mzee amesimama katikati ya shamba la mahindi. Amevaa kofia na shati la rangi ya pinki. Mkulima huyo ameshika punje la mahindi iliyokomaa kwa mkono wake wa kushoto akionekana kuikagua.

Shamba au boma la mifugo ambapo ng'ombe kadhaa wanaonekana chini ya banda lililoezekwa kwa nyasi. Kuna kiasi kikubwa cha malisho chini kwa ajili ya mifugo. Mtu mmoja labda mchungaji au mkulima amesimama karibu na ng'ombe. Mazingira ya miti michache na inaonekana ni eneo la vijijini.